Taswira hii inaonyesha ushirikiano wa watu wawili mbele ya kompyuta mpakato. Mmoja anaeleza kwa kidole kwenye skrini akionyesha kitu fulani, huku mwingine akitumia kibodi kuandika au kuingiza maelezo. Kompyuta lina rangi ya fedha na kibodi ni nyeusi, ikiwa na skrini yenye maelezo yanayoneka vizuri. Mtu anayeashiria ana bangili nyeusi mkononi, akiongeza utambulisho wa kibinafsi. Mandhari ya nyuma ni kiti ya muundo wa mbao likiashiria mazingira ya ofisi.

Taswira hii inaonyesha watoto sita waliovaa sare za buluu. Wameketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa chenye maua ya rangi mbalimbali, wakishughulika na kompyuta mpakato binafsi. Wameketi kwenye viti vya mbao kwenye mtaa huku nyuma kukiwa na kabati, boksi na dirisha lenye grili ya chuma; wakionekana kuwa katika darasa la mtaa au programu ya kijamii ya kujifunza teknolojia.

Taswira hii inaonyesha uakisi wa dhana ya elimu mtandaoni kifaa cha kupita kikiwa ikoni ya hati ya machungwa na kipanya kinachoelekezwa kwake. Huku pembeni kuna kisanduku cha ujumbe kilicho na alama za tiki tatu ikiashiria hatua zilizo kamilishwa au vipengele vya kujifunza. Maneno ya online education yanatokea chini yakisisitiza muktadha.

Taswira hii inaonyesha ubao wa matangazo unaeleza huduma za elimu mtandaoni Kwa njia ya kuvutia. Mwanafunzi ameketi akiangalia kompyuta yenye mwalimu anayefundisha darasani. Vifaa vya kujifunzia kama daftari na kalamu zimepangwa mezani. Upande wa kushoto una maandishi yanayotoa mifano ya majukwaa ya kujifunza. Mandhari inaonyesha ari ya kujifunza na matumizi ya teknolojia ya kielimu.

Taswira inaonyesha mchoro wa ramani ya dunia ikifuatiwa na watu kutoka maeneo mbalimbali ulimwengu, kila mmoja akiwa na avatar yake tofauti. Mistari inayounganisha avatar hizo inaashiria mawasiliano yanayoendelea baina yao kupitia teknolojia. Vifaa kama simu, kompyuta na tableti vinaonyeshwa pembeni, vikieleza njia za kidijitali wanazotumia kuwasiliana. Kuna ishara ya dole gumba ikiwa juu kama alama ya kuidhinisha au kuonyesha muingiliano thabiti.

Taswira hii inaonyesha watoto watatu wakiwa darasani, mmoja wao akitumia komputa mpakato ya Samsung ,kwenye meza iliyojaa karatasi na vifaa vya kujifunziia. Amevalia sare za blue za shule na mandhari ya nyuma inaonyesha wanafunzi wengine na mazingira ya darasa. Taswira hii ni mfano halisi wa utalii wa kijamii wa Elihu ya tehama kwa watoto.

Mtu mmoja ameketi ndani ya kompatimenti ya treni akiwa ameegemea meza kuandika kwenye daftari. Pembeni kuna kifaa cha kieletroniki kikiwa kimesimama mezani, huenda kinatumika kama rejea au kwa kazi fulani. Begi la mgongoni limeekwa kwenye kiti jirani likionyesha yuko safarini au kazini. Viti vya treni ni vya rangi ya blue na nyeupe na dirisha inaonyesha mandhari ya miti na milima mbalimbali.

Taswira inaonyesha mandhari ya kujifunza kupitia mtandao ambapo mtu anatumia kompyuta mpakato yenye skrini inayosema e-learning . Ipo ikoni ya video, kitabu, kofia ya kuhitimu na ramani ya dunia, zikionyesha vipengele vya elimu ya mtandaoni. Mezani kuna daftari, kalamu nyekundu, kikombe cha kahawa na mmea mdogo na kikombe kilichojaa penseli za rangi. Mtu huyo anashika kalamu na kuandika akiangalia kompyuta kwa umakini.

Mtu ameketi kwenye dawati katika ofisi yenye mwanga ya kutosha, akisoma karatasi aliyoshika kwa makini. Dawatini kuna komputa mpakato, kikombe cha kahawa na mmea mdogo wa mapambo unaoongeza mvuto wa mazingira. Nyuma yake kuna white board yenye alama nyingi za sticker za rangi na mchoro wa mwili. Ofisi imezungukwa na madirisha makubwa ya vioo yanaruhusu mwanga kuingia.

Meza ya mistari ya mbao, imetandikwa chini ya kivuli chepesi. Kompyuta ndogo imefunguliwa, huku kijana mmoja akionyesha kitu fulani kwenye skrini ya mwenzake anayenakili kwa kalamu ndani ya daftari. Kikombe cha kahawa kimewekwa pembeni kana kwamba ni kitulizo cha mazungumuzo yao, pembeni, ua la kijani, linatengenezwa ukuta wa asili, likitenga eneo hilo na mazingira ya nje. Railing ya mbao upande wa nyuma inazidisha hali ya utulivu na mandhari ya asubuhi yenye ari ya kujifunza pamoja.

Kompyuta ndogo inaonyesha mchoro wa kiufundi wenye umbo la miraba na duara mitano na vipimo mbalimbali, ikiakisi somo la uhandisi au usanifu. Watu wawili wamesimama pembeni chini mmoja akiwa na fulana ya njano mwingine nyekundu. Vifaa vya kuchora kama pengo na mistari ya kipimo vinaonyeshwa, ikionyesha zana za kiufundi. Ishara za gia na taa za wazo zipo juu, ikisisitiza ubunifu wa kiteknolojia. Mandhari ni ya kujifunza kupitia kompyuta ikiakisi mazingira ya kidijitali.

Taswira hii inaonyesha chumba cha kulala kilichopangiliwa kwa ustadi na uzuri wa rangi ambapo kukuta wa kijani kibichi unaleta hisia za utulivu na asili. Kitanda kikubwa chenye duvet ya rangi nyeusi na nyeupe yenye mifumo ya mistari, kinatambaa na skiti ya kitanda ya rangi nyeusi na kichwa cha kitanda kilichotengenezwa kwa chuma na mbao. Pembeni kuna meza mbili za usiku za mbao, kila moja ikiwa na taa ya meza nyeusi.

Taswira hii inaonyesha mashindano ya kuogelea au mafunzo ya kuanzia mbio za kuogelea, ambapo, waogeleaji wanne wamesimama juu ya vianzishi vya kuogelea, wakiwa katika nafasi ya kujiandaa kurukia, mikono ikiwa imenyooshwa mbele na miili imeinama kuelekea majini. Wamevaa kofia za kuogelea na mavazi maalum ya kuogelea. Waangalizi na watu wa nyuma wamevaa mashati nyeupe na kofia za bluu, inaweza kuwa makocha, waamuzi au washiriki wa klabu ya mchezo.

Njia pana yenye vigae safi vya usafiri inaelekea kwa mlango ulio mbele ukizungukwa na kuta nyeupe na mbao za bids zilizopangwa kama fremu ya usasa , watu kadhaa wanapita wengine wakiwa pekee yao na wengine kwa makundi ya wawili wawili ,taa za wimbo za msatili zimetandazwa kwenye nyeupe zikiwa na mwangaza wanaeneza hali ya utulivu na usafi wa kisai , miongoni mwa mambo lakini maandishi yake hayasomeki .

Mandhari inaonyesha chumba kilicho na kitanda cha ngazi cha mbao, kabati la mbao, dawati lenye kiti na dirisha lenye grill za chuma. Sakafu ime pangwa kwa mbao nyeusi na mpangilio mzima kuashiria matumizi ya nafasi kwa ajili ya kulala na kusomea. Muundo huu wa chuma ni rahisi lakini makazi unaweza kuwa sehemu ya hosteli, makazi ya shule au nyumba ya familia yenye watoto.

Darasa lina meza na benchi za mbao zenye fremu za chuma zilizomwagwa samu. Ukuta una rangi ya samawati na madirisha ya jadusi yanaruhusu mwanga kuingia. Kuta zimepambwa vizuri kwa matangazo ya kielimu yanayochochea maarifa. Mpangilio wa samani unaonyesha maandalizi ya somo au takhmini.

Taswira hii inaonyesha basi la shule la Mangu High School, aina ya Isuzu lenye maandishi ya school bus mbele na Mangu High School pembeni. Limeegeshwa kando ya barabara huku mazingira ya nyuma yakiwa mwitu wa kijani unaoleta hali ya utulivu na utunzaji wa mazingira.

Taswira inaonyesha lango la jengo lililoandikwa Four Nine na ambayo inaonekana kuwa sehemu ya taasisi ya elimu au kituo cha mkutano. Jengo lina rangi ya samawati na nyeupe, milango mikubwa ya kioo na mtu mmoja anaingia akiwa na mkoba. Mandhari hiyo huakisi matumizi ya jengo hili kwa shughuli rasmi kama mihadhara, mitihani au warsha. Hii inaweza kuwa sehemu muhimu katika uchunguzi kuhusu miundo mbinu ya taasisi za elimu ya mkusanyiko wa jamii kijijini Nairobi.

Mandhari inaonyesha jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa mtindo wa kuvutia. Unajumuisha kuta za mawe na rangi ya buluu na biege. Dirisha kubwa huongeza mwangaza wa ndani huku mmea wa mnazi na vichaka vya kijani ukizunguka jengo hilo kwa ustadi. Mpangilio wa mazingira unaonyesha utunzaji bora wa mazingira ya nje huenda ukawa sehemu tasisi, hoteli au makazi ya kisasa. Maombo ya jengo yana muundo wa kusisitiza ubunifu na usanifu wa kisasa.

Mandhari inaonyesha mtu mwenye nywele ndefu zilizofumwa akiwa amesimama juu ya ngazi fupi ya step ladder ndani ya maktaba yenye rafu zilizojaa rafu za vitabu vilivyopangwa kwa rangi na ukubwa. Amevaa shati jeupe na suruali jeusi akiangazia vitabu huku akishika kimoja kwa umaakini. Mwanga wa ndani unaangazia vitabu na sakafu ukitoa taswira safi ya mazingira ya kujifunzia. Mpangilio wa vitabu unaonyesha utaratibu wa utunzaji mzuri wa maarifa.

Chumba hiki kina mandhari ya utulivu kikiwa na kitanda chenye shuka ya bluu kilichoegemea ukuta wa mbao ulio na rafu ndogo juu. Juu ya draw ya mbao kuna chupa ya maji, kopo na vifaa vingine vidogo. Kando yake kuna kiti chenye vitabu au karatasi vilivyopanga juu yake. Ukuta una rangi nyepesi na sakafu ya mbao inakamilisha mvuto wa joto na unyenyekevu wa nafasi hii ya kujipumzisha.

Darasa tupu limejaa viti na meza za mbao zlizopangwa kwa safu, baadhi zikiwa zimeegemea bila mpangilio kamili. Ubao mweupe umesindikwa mbele ukisubiri maandishi ya kufundisha. Taa zimening'inia kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha. Sakafu ya vigae inaonyesha usafi na utulivu wa mazingira ya masomo. Mandhari haina wanafunzi, ikitoa hisia ya kusubiri ama mapumziko. Mpangilio wa ndani unaeleza mazingira ya darasa la shule au taasisi ya mafunzo.

Ninaona watu wawili, mwanaume na mwanamke wakisoma katika maktaba pia wote wamevaa barakoa. Kuna rafu kubwa iliyogawanywa katika sehemu tisa kwa wima na semehu nane kwa usawa uliojaa vitabu. Kuna balbu mzuri inayotoa mwanga ufaao na pia kuna viti na meza ya kusomea.

Mandhari inaonyesha watu wawili wanaofanya kazi mezani wakishughulika na vipuli vya kieletroniki. Mtu wa mbele anasugua au kuunganisha bodi ya mzunguko kwa kutumia vifaa kama chuma cha kusugua na waya , huku taa na kukuza mwanga ikiwa juu ya eneo la kazi kusaidia kuona vizuri. Nyuma, mtu mwingine anafanya kazi na vipuli akiwa na kompyuta mezani na vifaa vingine vya maabara. Taswira huonyesha kazi za mikono katika teknolojia ya kieletroniki.

Mtu mwenye kifaa cha kusaidia kusikia ameketi mezani akizungumza na mtu mwingine. Mtu wa pili anashika ubao na karatasi iliyoandikwa herufi kubwa A. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani na kuna mimea nyuma inayoleta mandhari asili. Tukio linaonyesha hali ya mawasiliano na upimaji wa uwezo wa kuona au kusikia. Vifaa vinaonekana vinaashiria kuwa ni mazingira ya tathmini au mafunzo.

Taswira hii inaonyesha warsha ya sanaa jumuishi ambapo mtu mmoja kwenye kiti cha magurudumu anashiriki kikamilifu katika kuchora akiwa na apron ya manjano na vifaa vya kuchora mezani, huku mtu mwingine akiwa amevaa apron pia akimsaidia au kushiriki naye. Katika mandhari ya nyuma kuna measels na michoro, ikiashiria muktadha wa darasa la sanaa au programu ya jamii ya ubunifu.

Mandhari hii inaonyesha kundi la watu wenye viti vya gurudumu wakiwa nje katika mazingira ya wazi ,viti hivyo vikiwa na fremu nyekundu vinavyoonekana sawa kwa muundo huenda vimebuniwa kwa matumizi maalum kama tukio au programu ya kijamii, vazi la kawaida la washiriki linaashiria tukio lisilo rasmi lakini lenye muhimu kwa kijamii au kitamaduni ,kuangalia kwa upana kuna hisia za mshikamano na usawa muundo wa viti na mpangilio wa kundi unaonyesha kwa kila mmoja amehusishwa kwa usawa.

Taswira hii inaonyesha shughuli ya elimu ya teknolojia ya kisasa ya 3D Printing . Watu wawili wamesimama karibu na mashine ya kuchapisha 3D ikiwa mezani pamoja na vifaa kadhaa za kuchapisha kwa plastiki zikiwa rangi ya blue kijani na machungwa na nyekundu. Mandhari pia inaonyesha matumizi ya teknolojia katika biashara.

Watu watatu wameketi mezani wakishiriki shuguli ya ufundi wa mikono. Kwenye meza kuna vifaa mbalimbali vya kuundia kazi za sanaa kama karatasi za rangi, mikasa buni na vifaa vidogo vya ufundi. Mandhari ya nyuma inaubao ya matangazo iliyojaa mapambo ya rangi tofauti na kazi mbalimbali za sanaa, likionyesha hewa ya ubunifu. Mandhari inangazia ubunifu, ushirikiano wa kijamii na shuguli za vitendo katika mazingira ya kielimu au vya msaada wa kisaikolojia.

Watu watatu ndani ya chumba chenye dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya kijani. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishika gitaa ndogo mikononi mwake. Mtu wa pili amesimama kando akionekana kumsaidia au kumfundisha namma ya kuicheza. Kwa nyuma, mtu mwingine ameketi mezani akiunda kitu kwa kutumia vipande vya plastiki vya rangi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunza, yanayojumuisha ubunifu na usaidizi wa kijamii.

Mtu mmoja amesimama ndani ya jengo la kisasa lenye nafasi kubwa na mwangaza wa kutosha. Akiwa amevaa fulana ya njano na begi la mgongoni. Anashika daftari la buluu lenye lebo nyeupe, jalada na karatasi kadhaa mikononi mwake. Mandhari ya nyuma ina viti na meza, madirisha makubwa ya kuingiza mwangaza pamoja na ngazi za kisasa na taa za dari. Muonekano huu unaashiria mazingira ya kielimi au kijamii, labda kantini, chumba cha kujisomea au eneo la kusubiri ndani ya taasisi ya kisasa.

Taswira hii imeonyesha mazingira ya kujifunza kwa mtu kwa mtu. Mtu mzima akiwa amemwongoza mtoto kupitia kitabu kilicho wazi mezani. Mtoto amevaa fulana ya waridi na mwelekezaji amevaa fulana nyeupe, huku mikono yake ikiwa juu ya mikono wa mtoto. Ikiashiria usaidizi wa karibu na wa moja kwa moja katika kujifunza. Nyuma kuna watu na vitu vya darasa, vinavyodhibitisha kuwa hii ni madarasa ya mtaa au kituo cha elimu, cha awali.

Taswira hii inaonyesha mtu mwenye ulemavu wa miguu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba; akijishughulisha na kusoma kitabu. Maktaba ina rafu ziliyojaa vitabu ,viti vya kujifunzia na mazingira tulivu yanayowezesha usomaji wa kujitegemea. Mavazi yake ni ya kawaida na mchoro huu unaakisi ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika maeneo ya elimu.

Taswira hii inaonyesha darasa la mtaa lenye wanafunzi walioketi mezani na kujifunza, au kushiriki katika shughuli ya darasani, mwanafunzi wa mbele amevaa sweta ya pinki anapiga makofi kwa furaha na pia wanafunzi wengine wameketi mezani na vitabu, kalamu na daftari wakionyesha ushiriki wa umoja umoja katika somo. Kuna chupa ya maji mezani, ikiashiria mazingira ya kujali afya na faraja ya wanafunzi.

Taswira hii inaonyesha mtoto aliyeketi darasani akitumia mashini ya kuchapa maandishi ya braile , huku mtu mzima akiwa nyuma yake akimsaidia au kumwelekeza. Mazingira ya darasa yana whiteboard , rafu na vifaa vya kujifunzia; Ikiashiria ni programu ya elimu jumuishi au darasa la watoto wenye ulemavu wa kuona.

Mtu ameketi kwenye sofa akiwa na kitabu kilichofunguliwa mapajani. Amevalia fulana ya kijani na suruali ya kaki. Chumba kimejaa mwangaza wa asili na kina tafsiri mazingira ya maktaba au sehemu ya kujisomea. Rafu zenye vitabu na viti vilivyopangwa kuzunguka meza vinaonyesha mpangilio wa kujifunza. Ukuta mweupe na taa za dari za kisasa zinaongeza muonekano wa utulivu wa ndani.

Darasa linaendelea huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye dawati zao wakimsikiliza mwalimu anayefundisha mbele ya ubao. Mada inaonekana kuhusiana na sayansi ikijumuisha mbinu ya kisayansi na hesabu za mass ya atom . Vifaa kama vile projekta, karatasi na chupa ya vitakasa mikono vipo mezani vikionyesha mazingira ya kisasa na usalama. Ramani na televisheni ukutani zinakamilisha mandhari ya darasa hii linalowaanda wanafunzi kwa maarifa ya kina.

Mtoto ameketi sakafuni akishika kalamu ya bluu, akilenga karatasi iliotandikwa mbele yake. Mtu mzima amelala kwa upande karibu naye akimtazama kwa umakini kana kwamba anafwatilia hatua kwa hatua kile anacho fanya. Sakafu ya mbao na mipaka ya ukingo wa staa kuonyesha mazingira ya nje utulivu yaliozungungwa na miti. Mwanga wa asili unachanua kwenye eneo ukizingatia uzuri wa mawasiliano na kimya kati wazo na uweleano.

Mtoto anakaguliwa na mtaalamu wa afya ambaye amemshika usoni kwa upole huku amemtazama sehemu ya mdomo au koo. Wako ndani ya chumba chenye rafu ya nyuma iliyopangwa kwa vitabu vidoli na vifaa vya kuchezea ikiashiria mandhari ya cliniki rafiki kwa watoto. Mwanga asili unaingia chumbani ikilainisha taswira kwa hisia ya utulivu na usalama .Mtaalamu anaonekana kuwa na makini na mwenye utulivu jambo linaloimarisha uaminifu kati yake na mtoto

Mandhari inaonyesha darasa la awali, ambapo watoto wameketi sakafuni kwa mpangilio , wengi wao wakiwa wamenyoosha mikono kuashiria ushirikiano wa moja kwa moja. Ukuta umepambwa kwa mabango ya rangi tofauti pamoja na maandishi ya kielimu na vifaa vya kuchezea kwenye rafu. Mandhari ya ndani inaonyesha viti na meza ndogo kwa ajili ya watoto ikiakisi mazingira rafiki kwa kujifunza. Taswira huamsha hisia za shauku na kujifunza umoja na utayari wa walimu kuendeleza elimu ya awali.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mezani akicheza na kifaa cha mazoezi ya vidole chenye waya na shanga za rangi tofauti. Amevaa shati la mistari ya nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu, wanyama wa kuchezea na vifaa vingine vya watoto. Mazingira haya yanaonyesha nafasi ya michezo ya maendeleo inayochangia kuratibu mikono na macho yakikuza ustadi wa misuli midogo. Mandhari ina mwonekano wa utulivu, msafi na rafiki kwa watoto.

Taswira inaonyesha watoto watano wakiwa wamesimama kwa mstari mbele ya ukuta wa kijivu; kila mmoja akiinua mkono uliojaa rangi za kuchora na mikono yao ikiwa na madoa ya rangi. Wamevaa fulana nyeupe zilizopambwa na rangi mbalimbali wakibeba vyombo vidogo vya rangi mikononi mwao. Mandhari huakisi furaha, ubunifu na ushirikiano wa watoto. Hii inaweza kuwa mfano mzuri kuhusiana na vipengele vya sanaa na ujasirimali katika utalii la kijamii, haswa zinazozoesha watoto uundaji wa bidhaa za kitamaduni.

Kijana amevaa earphones huku akibofya kibodi ya kompyuta ndogo mezani. Pembeni daftari na kalamu zimepangwa kwa utaratibu. Mtu mwingine amesimama nyuma yake kwa karibu akimwangalia kwa makini kana kwamba anamshauri au kumfundisha. Ukuta wa buluu wa dirisha limefunguliwa kiasi, ikisisitiza mazingira ya ndani yaliyotulia. Mandhari hiyo ya kujifunza kwa pamoja inatoa hisia za ushirikiano, utulivu na makini kazini.

Ninawaona vijana wawili mvulana na msichana. Msichana amevaa nguo ya samawati nyepesi na mvulana amevaa shati la samawati iliyokolea. Wako katika shule ya mahitaji maalum wakishiriki dawati moja, yaelekea ni vipofu kwa vile wana vitabu wanachokiguza wakisoma wakitumia nukta nundu.